Kuna mtoto anayepokea sindano labda chanjo kutoka kwa mtaalamu wa afya. Kitendo kinachotokea ni mfanyakazi wa huduma za afya, aliyevaa gauni, anachoma sindano kwenye mkono wa mtoto anayeonekana mgonjwa. Mpangilio unaonekana kuwa ni mazingira ya matibabu au afya ya umma kulingana na chanjo au utaratibu wa matibabu.